Duka la kuuza nguo, viatu na bidhaa za mitindo kwa ubora wa juu, na mara nyingi kwa wateja wa kipekee. Huitwa boutique .Ina sifa ya kuuza bidhaa zenye ubunifu, na za kisasa zenye miundo maarufu. Husaidia kuleta huduma za karibu kwa wateja, kwa bei nafuu. Hutoa ajira kwa wafanyibiashara na kwa wafanyikazi. Ni faida kwa wenyewe.

Duka kubwa la kuuza manguo, viatu na bidhaa za mitindo ubora wa juu na mara nyingi kwa wateja wa kipekee huitwa boutique .Ina sifa ya kuuza bidhaa zenye ubunifu na kisasa zenye miundo maalum. Husaidia kulea huduma karibu kwa wateja kwa bei nafuu. Hutoa ajira kwa wafanyikazi na faida kwa wenyewe.

Duka kubwa la kuuza manguo na bidhaa za mitindo kwa ubora wa juu na mara nyingi kwa wateja wa kipekee. Wito butiki ina sifa ya kuuza bidhaa zenye ubunifu na za kisasa zenye miundo maarufu. Husaidia kuleta huduma za karibu kwa wateja kwa bei nafuu. Inatoa ajira kwa vijana na faida kwa wenye biashara.

Duka linalouza nguo kwa kuzingatia ubora kuliko wingi wa bidhaa linampangilio mzuri na kuuza rasilimali za kipekee. Mitindo ya kisasa kwa kuletea wateja huduma karibu . Limepangwa vizuri ili kuwezesha watu kununua na kuchagua bila shida.

Duka la kuuza nguo, viatu na bidhaa za mitindo kwa ubora wa juu na mara nyingi kwa wateja wa kipekee huitwa botiki. Ina sifa za kuuza bidhaa zenye ubunifu na za kisasa zenye muundo maarufu, husaidia kuleta huduma za karibu kwa wateja kwa bei nafuu. Hutoa ajira kwa wafanyikazi na faida kwa wenye biashara.

Ni duka la kuuzia viatu, mikoba, nguo na bidhaa za mitindo kwa ubora wa juu, na mara nyingi kwa wateja wakipekee, huitwa boutique .Ina sifa ya kuuza bidhaa zenye ubunifu na za kisasa zenye muundo maarufu. Husaidia kuleta huduma za karibu kwa wateja, kwa bei nafuu, hutoa ajira kwa wafanyibiashara na faida kwa wenyewe.

Duka la kuuza nguo, viatu na bidhaa za mitindo kwa ubora wa juu na mara nyingi kwa wateja wa kipekee huitwa botiki. Sifa za kuuza bidhaa za ubunifu za kisasa na zenye miundo maalum. Husaidia kuleta huduma za karibu kwa wateja na kwa bei nafuu. Hutoa ajira kwa wafanyikazi na faida kwa wenye biashara.

Duka kubwa la kuuza nguo, viatu na bidhaa za mitindo kwa ubora wa juu na mara nyingi kwa wateja wa kipekee huitwa boutique .Ina sifa ya kuuza bidhaa zenye ubunifu na za kisasa zenye miundo maarufu. Husaidia kuleta huduma za karibu kwa wateja kwa bei nafuu. Hutoa ajira kwa wafanyikazi na faida kwa wanabiashara.

Ni duka maarufu la nguo nchini Kenya linalojulikana kwa kuuza nguo za kisasa kwa wanawake. Nguo zinazotengenezwa kwa mitindo ya kiafrika na kisasa kwa wakati mmoja. Inaheshimika kwa kuwa bidhaa zake zina dumu na mwonekano mzuri. Bidhaa zora zenye ubora wa juu na vitambaa nzuri.

Ni duka la kisasa linazouza nguo zenye ubora wa juu. Ina sifa ya taaluma ya huduma kwa wateja, mipangilio mizuri ya vyombo, zinazoaminika kudumu kwa muda mrefu, na za bei ya rahisi.

Duka linalouza nguo kwa kuzingatia ubora kuliko wingi wa bidhaa. Lina mpangilio mzuri wa kuuza rasilimali za kipekee, mitindo ya kisasa, kwa kuletea wateja huduma karibu. Zimepangwa kwenye karatasi zinazopenya mwanga.

Ni duka linalo uza nguo za kisasa, viatu, vipodozi na bidhaa zingine zenye ubora wa juu. Ina zile za taaluma ya huduma kwa wateja. Mipangilio mizuri ya vyombo vinaotambulika kwa kudumu kwa muda mrefu.

Ni duka la rejereja linalobobea katika nguo, viatu na vifaa ya mitindo ya kiitalia zinazowekwa kwa ubora wa ngozi mkata za miundo wa kipekee na rangi za kisasa. Lina ubunifu huduma za kibinafsi zenye kudumu na kudhibitisha ustandi wa mikono.

Duka linalo uza nguo kwa kuzingatia ubora kuliko wingi wa bidhaa. Lina mpangilio mzuri na kuuzia wateja rasilimali za kipekee. Mitindo ya kisasa kwa kuwaletea huduma karibu. Kando yake kuna televisheni za maonyesho.

Duka linalouza nguo kwa kuzingatia ubora kuliko wingi wa bidhaa. Lina mpangilio mzuri na kuuza rasilimali za kipekee mitindo za kisasa kuletea wateja huduma karibu. Zimepangwa vizuri ili kuwezesha wanunuaji kuchagua.

Ni duka kubwa linalouza nguo za kisasa kwa wanawake. Kwa kawaida bei huwa wastani hadi juu kulingana na ubora wa bidhaa. Inatoa ajira kwa wamilikaji na wafanyikazi. Husaidia watu kuwa na mwonekano mzuri na kuleta faida.

Duka linalouza nguo kwa kuzingatia ubora kuliko wingi wa bidhaa pia linauza mikoba lina mipangilio mzuri na kuwauzia wateja rasilimali za kipekee mitindo ya kisasa kwa kuleta huduma karibu

Eneo lenye uzio ambayo magari huwekwa kwa ajili ya kuuza kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuyangalia kwa urahisi na kuchagua. Mara nyingi wanunuzi wana nafasi ya kuegesha magari yao ya kibinafsi wanapokuja kutembea.

Gari la kibinafsi lenye nambari za usajili za kenya kwa matumizi ya familia kufikia kazini, shuleni, hospitalini na eneo zinginezo. Lina rangi nyeupe na vioo vya pande kumwezesha dereva kuona barabarani. Kwa kawaida, huwa na viti vyenye faraja.

Gari nyeusi inayomilikiwa na mtu binafsi au familia, kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku, tofauti na magari ya kibiashara kama matatu na lori, hutumika kuenda kazini, shuleni, au kwa shughuli zinginezo ya kijamii. Ina sifa ya urahisi wa usafiri na ni dharura, faragha na usalama.

Eneo lenye uzio ambayo magari huwekwa kwa ajili ya kuuza, kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuyaangalia kwa urahisi na kuchagua. Mara nyingi, wanunuzi wana nafasi ya kuegesha magari yao ya kibinafsi wanapokuja kutembelea eneo hio.

Eneo lenye uzio ambayo magari huwekwa kwa ajili ya kuuza kwa mpangili mzuri ili wateja waweze kuangalia kwa urahisi na kuchagua. Mara nyingi wanunuzi wana nafasi ya kuendesha magari yao kibinafsi wanapokuja kutembelea.

Magari ya kibinafsi yanayomilikiwa na mtu mmoja au familia kwa matumizi yao ya kila siku tofauti na za biashara kama matatu. Vina viti za abiria wachache zinazotegenezwa kwa starehe na faraja, zimeegeshwa ili kuwezesha wenyewe kufanya shughuli zao.

Ni chombo cha usafiri kinachotumia injini na magurudumu kusafirisha watu, mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kutumia barabara. Gari hizi zimesimamishwa chini ya miti. Kwa umbali tunaona watu waliokusanyika.

Gari nyeusi lenye nambari ya usajili la Kenya limalotumika kwa kusafirisha watu, vitu kutoka eneo moja hadi ingine kwa kutumia barabara. Kioo cha upande kinachotumiwa na dereva kuona kando. Imeegeshwa karibu na mazingira inayozungukwa na chuma kuhakikisha usalama.

Chombo cha usafiri chenye magurudumu matatu kwa jina tuktuk kinachotumika kusafirisha abiria na mizigo kwa umbali mfupi, hasaa mijijini na vijijini. Magari ya kibinafsi yanayotumiwa na wenyewe kufikia kazini kwa kawaida huwa na viti vya faraja, zimeegeshwa chini ya miti ya kupanda.

Magari mandogo ya kibinafsi itumikayo kusafiri kutoka eneo moja mbaka ingine. Yana vioo za pande kuwawezesha madereva kuona kando barabarani. Limesimamsihwa mahali penye ulinzi wa ukuta na vioo.

Gari la kibinafsi, inayotumika na mtu mmoja, au familia kwa matumizi yao ya kila siku tofauti na biashara kama matatu. Vina viti za abiria wachache, zinazotengenezwa kwa starehe na faraja. Limeegeshwa ili kuwezesha wengine kufanya shughuli zao.

Magari ya kibinafsi yanayomilikiwa na mtu mmoja au familia kwa matumizi yao ya kila siku. Tofauti na magari za biashara kama matatu. Ina viti za abiria wachache zinazotengenezwa kwa starehe na faraja; zimeegeshwa kando na barabara.

Gari la kibinafsi lenye nambari la usajili la Kenya kwa matumizi ya familia kufikia kazini ,shuleni, hospitalini na eneo zinginezo lina rangi nyeusi na vyoo vya pande kumwezesha dereva kuona barabarani kwa kawaida huwa na kiti cha faraja.

Eneo lenye uzio ambayo magari huwekwa kwa ajili ya kuuza kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuiangalia kwa urahisi na kuichambua. Mara nyingi wanunuzi wana nafasi ya kuendesha magari yao wanapokuja kutembelea.

Ni huduma maalum ya kusafisha magari ikihusisha kuoshwa nje na ndani kwa kutumia maji, sabuni, mashine na bidhaa nyingine vya usafi. Pia linatoa huduma ya kuzuia kutu kuboresha mwonekano na usafi. Gari nyekundu la kibinafsi linasafishwa na mhudumu katika eneo hili.

Eneo, lenye uzio ambao magari huwekwa kwa ajili ya kuuzwa kwa mpangilio mzuri na wenye kuvutia ili wateja waweze kuangalia kuwa urahisi na kuchagua. Mara nyingi wanunuzi wana nafasi ya kuingiza magari yao binafsi wanapokuja kutembelea.

Ni chombo cha usafiri chenye makurudumu manne kinachotumia mafuta kama petroli kujiendesha barabarani utengeneswa Kwa injini na mwili wake wa chuma ama plastiki ngumu nambari lake la usajilini la Kenya na vioo vya pande umewesesha underefa kuona

Gari la kibinafsi lenye nambari la usajili la Kenya, kwa matumizi ya familia kufikia kazini, shuleni, hospitalini na eneo zinginezo. Lina rangi nyeusi na vioo vya pande kumwezesha dereva kuona barabarani, kwa kawaida uwa na viti vya faraja.

Mwanaume anayetembea. Mbele yake kumeegeshwa magari kadhaa ambayo nambari za usajili ni za Kenya chini ya miti. Zinazotumika kusafirisha watu, vitu kutoka mahali moja adi ingine kwa kutumia barabara.

Gari la rangi nyeupe na vioo nyeusi lililosimama katika kituo cha mafuta mataa za kumilika zimewaka kuhakikisha usalama vioo za pande ni mbili kumwezesha dereva kuona magari na vitu vilivyo pande ya gari.

Gari la kibinafsi lenye nambari la usajili Kenya kwa matumizi ya familia kufika kazini, shuleni, hospitalini na eneo zinginevyo. Lina rangi nyeusi na vioo vya pande kumwezesha dereva kuona barabarani. Kwa kawaida huwa na viti vya faraja.

Magari ya kibinafsi yenye nambari la usajili za Kenya kwa matumizi ya familia kufika kazini, shuleni, hospitalini na eneo zinginezo. Lina rangi nyeusi na vioo vya pande kumuezesha dereva kuona barabarani. Kwa kawaida kiti chake huwa vya faraja.

Gurudumu la gari la kibinafsi kwa matumizi ya familia kufika kazini shuleni hospitalini na eneo inginevyo ina rangi nyeusi na vioo kwa upande kumuwezesha dereva kuona barabarani kwa kawaida huwa na viti vya faraja.

Gari ya kibinafsi inayomilikiwa na mtu mmoja au familia kwa matumizi yao ya kila siku, kuenda shuleni, kazini ama hospitalini na tofauti na za biashara. Viti vina abiria wachache zinazotengenezwa kwa starehe na faraja, limeegeshwa mahali.

Aina ya soko ililo ndani ya jengo maalum yenye imejengwa na kufunikwa paa ili kulinda wauzaji na wanunuzi dhidi ya jua, mvua au vumbi. Linauza bidhaa tofauti tofauti sehemu mara moja rahisi kudumisha usafi, ulinzi bora na kuvutia wateja wengi kutokana na mpangilio mzuri na mazingira safi.

Eneo maalum ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa au huduma . Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje .Husaidia watu kupata matunda, mboga, vyakula, na kutoa ajira kwa wanabiashara, ikichangia maendeleao ya uchumi kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Ni mahali ambapo watu hukutana kununua au kuuza bidhaa au hudma. Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje. Husaidia watu kupata matunda, mboga, chakula na kutoa ajira kwa wanabiashara. Inachochea maendeleo ya uchumi kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Soko lililo ndani ya jengo kubwa maalum lilifuniikwa paa ili kulinda wauzaji na wanunuzi didhi ya jua, mvua na vumbi. Linauza bidhaa tofauti, sehemu moja, rahisi kudumisha usafi, ulinzi bora na kuvutia wateja wengi kutokana na mpangilio mzuri na mazingira ya usafi.

Ni mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa au huduma. Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje husaidia watu kupata matunda, mboga, chakula na kutoa ajira kwa wanabiashara ikichochea maendeleo ya uchumi kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa au huduma . Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje husaidia watu kupata matunda, mboga ,chakula na kutoa angira kwa wanabiashara ikitetea maendeleo ya kiuchumi kutokana kuokotwa kwa kodi.

Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje, ni mahali ambapo watu hukutana kununua bidhaa au huduma, husaidia watu kuopata matunda, mboga, chakula na kutoa ajira kwa wanabiashara, ikichochea maendeleo ya uchumi kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Soko la wazi, linalofanyika chini ya vibanda na nje . Mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa. Husaidia watu kupata matunda, mboga, chakula, na kutoa ajira kwa wanabiashara. Ikichochea maendeleo ya kiuchumi kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Ni mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa au huduma. Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje. Husaidia watu kupata matunda, mboga, vyakula na kutoa ajira kwa wanabiashara likichochea maendeleo ya uchumi kutokana na kutoa kwa kodi.

Ni aina ya soko iliyojengwa ndani ya jengo maalumu na kufunkwa paa, ili kulinda wauzaji na wanunuzi dhidi ya jua, mvua, ua vumbi. Linauza bidhaa tofauti sehemu moja. Rahisi kudumisha usafi, ulinzi bora, na kuvutia wateja wengi kutokana na mpangilio mzuri na mazingira safi.

Ni mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa au huduma. Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje. Husaidia watu kupata matunda, mboga, vyakula, na kutoa ajira kwa mwanabiashara ikichomea maendeleo ya uchumi, kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Kibanda cha mboga kilicho katikati mwa jiji la Nairobi kinaonekana kuwa na sukuma, kunde, spinach na mimea mingineyo ambayo ni mbichi kutolewa shambani. Watu wananunua na kuna muuzaji.

Ni mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa au huduma. Ni soko la wazi linalofanyika chini ya vibanda na nje, husaidia watu kupata matunda, mboga, vyakula na kutoa ajira kwa wanabiashara, ikichochea maendeleo ya uchumi kutokana na kuokotwa kwa kodi.

Ni aina ya soko lililo ndani ya jengo maalum na kufunikwa paa ilikulinda wauzaji na wanunuzi dhidi ya jua mvua au vumbi linauza bidhaa tofauti sehemu moja rahisi kudumisha usafi ulinzi bora na kuvutia wateja wengi kutokana na mapngilio mzuri na mazingira safi.

Jumba kubwa lenye vyumba vingi lililojengwa kwa ubora wa juu. Inakuwa na ubunifu wa kuvutia .Iko kwa eneo lenye usalama wa hali ya juu, dhamani kubwa na inatoa nafasi ya kutosha kwa familia na wageni. Gharama za kununua na kujenga iko juu.

Ni huduma zinazohusiana na ununuzi, upangishaji, uuzaji na usimamizi wa manyumba. Huhusisha kujua dhamana ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano baina ya wanabiashara.

Majengo yanayotoa huduma za ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba huhusisha kujua dhamana yake, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kuandaa makubaliano, kusaidia kutoa makazi kwa watu wasiokuwa na uwezo wa kununua inachangia uchumi wa nchi.

Manyumba za kununua, kukomboa, kupangisha uhushisha kujua tamana ya majengo, kusimamia niamba ya wamiliki kukusanya kodi na kuondoa makunduliano kusaidia kutoa makazi watu wazio na uwezo wa kununua manyumba zao inachangia uchumi wa inchi.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na ununuzu wa manyumba. Uhusisha kujua dhamani ya majengo, kusimama kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano. Husaidia kuaandaa makazi kwa watu wasio na uweza wa kununua nyumba zao. Inachangia uchumi sana wa nchi.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba huhusisha kujua dhamani ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano husaidia kutoa makazi kwa watu wasio na uwezo wa kununua nyumba zao. Inachangia uchumi wa nchi.

Jumba kubwa lenye vyumba vingi, lililojengwa kwa ubora wa juu, inakuwa na ubunifu wa kuvutia. Iko kwenye eneo la usalama wa hali ya juu, thamana kubwa na inatoa nafasi kubwa kwa familia na wageni.

Chumba kubwa la ghorofa lenye vyumba vingi lililojengwa kwa ubora wa juu inakua na ubunifu wa kufutia iko kwa eneo lenye usalama wa Hali ya juu. Dhamana Yake Ni kubwa na inatoa nafasi kubwa kwa familia na wageni wanaposuru.

Aina ya makazi ambapo mtu anakodisha jumba au nyumba ndani ya jengo lililojengwa kwa nyumba vingi ya kupanga kwa malipo ya kila mwezi au kwa maktaba ya muda fulani zimejengwa kwa ghorofa moja zikiwa juu ya kila ingine. Ni nafuu kuliko kununua nyuma, urahisi wa kuhama na kupunguza gharama.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa nyumba uhusisha kujua dhamana ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano.

Majengo ya nyumba inayohusishwa ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi uhusishwa kujua dhamana ya majengo yenyewe kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano baina ya wanabiashara.

Eneo maalum zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji usimamizi wa nyumba ama viwanja uhusisha kujua dhamani ya majengo kusismamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji, na usimamizi wa manyumba. Huusisha kujua thamani ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wenyeji, kukusanya kodi, na kuandaa makabiliano ya biashara.

Majengo ya kibiashara yanayosaidia watu kununua, kuuza, kupangisha nyumba au maofisi. Husaidia ukuaji wa mji na kuendeleza uchumi. Kando yake kumepandwa maua na kuwekwa kwenye barabara.

Ukuta wa uzio, unaojengwa kuzunguka eneo fulani kama nyumba, shule, shamba, hospitali au kiwanda, kwa ajili ya usalama, faragha na kuonyesha mipaka. Husaidia kuongeza dhamani kibiashara na kuleta uzuri wa mandhari.

Ghorofa lililojengwa kwa matofali na dirisha za vioo, kando yake limezungukwa na chuma zinazohakikisha usalama. Juu yake kuna mataa ya kumulika.

Huduma zinazohusiana na ununuaji, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa nyumba. Huhusisha kujua thamana ya majengo, kusimamia kwa niaba ya mmiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubiliano baina ya wanabiashara na wapangaji.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizaji wa nyumba. Huhusisha kujua thamini ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makabaliano.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba. Huhusisha kujua thamani ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano. Imezungukwa na ukuta wa mabati.

Bwawa la kuogelelea, ujengwa kwa kuchimbwa kisha hujazwa maji. Huwa na kina tofauti ili watu wa umri na uwezo mbalimbali waweze kutumia. Husababisha burundani na raha, mazoezi ya kimwili na kiafya na kuelimisha.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji, na usimamizi wa manyumba. Huusisha kujua dhamani ya majengo. Husimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makabiliano.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizaji wa manyumba. Huhusisha kujua thamana ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki, kukusanya kodi na kuandaa makabiliano.

Ni huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa nyumba. Huhusisha kujua dhamana ya majengo, kusimamia kwa niaba ya wamiliki ,kukusanya kodi na kuandaa maandiliano.

Huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba. Huhusisha kujua thamani ya majengo, kusimamia kwa niaba ya umilikaji, kukusanya kodi na kuandaa makubaliano.

Ni duka kubwa lililouza aina nyingi za bidhaa chini ya baa moja .Mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachotaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu, kisha kulipia kwenye sehemu ya malipo wanapotoka. Mpangilio wake mzuri unavutia wanunuzi wengi.

Duka kubwa la biashara linalomilikiwa na raia wa China, lililo nchini Kenya, mitaa za Nairobi. Linajulikana sana kwa kuuza bidhaa kwa bei nafuu ukilinganishwa na maduka mengine. Lina vitu nyingi tofauti mahali pamoja kama vile vifaa vya nyumba, ofisi, umeme, shule na vinginevyo.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja, mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha wanalipia katoka sehemu ya malipio wanapoondoka. Ina mpangilio mzuri unaovutia wanunuzi wengi.

Duka kubwa la rejareja ambalo linauza bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya paa moja kwa wateja kutumia huduma za mtu binafsi na kujichukulia wanachotaka kutoka kwenye rafu. Kisha wanalipia kwenye sehemu za malipo wakitoka. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio kulingana na aina zao. Bei yake nafuu na kwa kawaida huwa na viwango vya juu vya usafi.

Ni duka kubwa la rejareja linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya baa moja kwa kutumia mfumo wa huduma binafsi ambapo wateja hujichukulia wanachokitaka kisha wanalipia katika sehemu ya malipo wanapotoka. Bidhaa zimepangwa kwa mipito kulingana na aina zao. Bei yake kwa kawaida ni nafuu na ina kiwango cha juu sana vya usafi.

Duka la rejareja linalouza bidhaaa kila siku chini ya pamoja kwa wateja kujichukulia wanazotaka kisha wanalipia katika sehemu ya malipo wakitoka. Bidhaa zimepangwa kwa mbito kulingana na aina zao. Bei Yake kwa kawaida ni nafuu na viwango vya juu vya usafi.

Ni duka kubwa ambayo inauza aina nyingi ya bidhaa chini ya paa moja. Ni mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kwa kutoka kwenye rafu kisha wanalipia katika sehemu ya malipo wanapotoka. Inampangilio mzuri unaovutia wanunuzi wengi.

Duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja. Mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha kulipia katika sehemu ya malipo wanapoondoka. Ina mpangilio mzuri unaovutia wanunuzi wengi. Kwa kawaida, bei yake huwa nafuu.

Duka kubwa la rejareja linazo uza bidhaa mbalimbali za kila siku, chini ya paa moja, kwa wateja kutumia mfumo wa huduma kibinafsi. Wateja wanajichukulia wanachokihitaji kisha kulipia kwenye sehemu ya malipo wakitoka. Bidhaa zimepangwa kwa mipito kulingana na aina zao. Bei yake kwa kawaida ni nafuu, na viwango kwa juu vya usafi.

Ni duka kubwa la reja reja linalo uza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja ambapo wateja wanajinunulia wanachotaka kwa kuchukua kutoka rafu kisha wanalipia kutoka sehemu ya malipo wanapo ondoka kinyume na duka za kawaida. Mpangilio wake mzuri unavutia wanunuzi wengi kwa kawaida bei yake ni nafuu.

Duka kubwa la rejareja linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya paa moja kwa wateja kutumia mfumo wa huduma binafsi. Wateja wanajichukulia viti wanavyohitaji kisha kulipia kwenye sehemu ya malipo wakitoka. Bidhaa zimepangwa kwa mpango kulingana na aina zao Bei yake kwa kawaidia ni nafuu na viwango vya juu vya usafi.

Duka kubwa la rejareja linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya paa moja kwa wateja kutumia mfumo wa huduma binafsi. Wanajichukulia vitu wanazohitaji kisha kulipia sehemu ya malipo wanapotoka. Bidhaa zimepangwa kwa vitita kulingana na aina zao. Bei yake kwa kawaida ni nafuu na kiwango kikubwa cha usafi.

Ni duka kubwa ya rejareja linalouzwa bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya paa moja chini ya paa moja kwa wateja kutumia mfumo wa binafsi amvapo wanajichukulia wanachotaka kutoka kwenye rafu kisha wanajilipia katika sehemu ya malipo wanapondoka. Bidhaa zimepangwa kwa ajili ya mpito kulingana na aina zao. Bei yake kwa kawaida ni nafuu na viwango vya juu vya usafi.

Duka kubwa la rejareja linalouza bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya paa moja kwa watja kutumia mfumo wa huduma binafsi. Wanachukua wanachokitaka na kisha wanalipia katika sehemu ya malipo wakitoka. Bidhaa zimepangwa kwa mpito kulingana na aina zao. Bei yake kwa kawaida ni nafuu na viwango vya juu vya usafi.

Ni duka kubwa la rejareja ambalo linauza bidhaa mbalimbali za kila siku chini ya paa moja. Wateja wanajinunulia vitu wanachotaka kisha kulipia kwa sehemu ya malipio wakitoka. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio kulingana na aina zao. Bei yake kwa kawaida ni nafuu na kiwango kikubwa cha usafi.

Duka kubwa, linalouza aina nyingi za bidhaa, chini ya paa moja, mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha kulipia katika sehemu ya malipio wanapoondoka. Mpangilio wake unavutia wanunuzi wengi.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja mahali ambapo wateja wanajinunulia kile wanachotaka kwa kuchukua kutoa kwenye rafu kisha kulipia kwenye sehemu ya malipo wanapoondoka.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja. Mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha kulipia kwenye sehemu ya malipo wakitoka.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja. Mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachotaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha kulipia katika sehemu la malipo.

Ni duka kubwa, linalouza aina nyingi za bidhaa, chini ya paa moja, mahali ambapo, wateja wanajinunulia wanachotaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu, kisha, wanalipia kwenye mlango, wanpoondoka.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja. Mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka, kwa kuchukua kutoka kwenye rafu, kisha wanalipia katika sehemu ya malipo wanapoondoka nje.

Kwenye duka kubwa lililouza bidhaa mingi chini ya paa moja. Viti, meza na baiskeli zimepangwa katika sakafu, kando yake nafasi za kutembelea kuwezesha wanunuaji kuchagua wanachokitaka.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu za duka kisha kulipia katika sehemu ya malipo. Mipangilio wake unavutia wanunuzi wengi.

Duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja. Mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kwenye rafu, kisha kulipia katika sehemu ya malipio wanapotokea. Mpangilio wake unavutia wanunuzi wengi.

Duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja, mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha kulipia katika sehemu ya malipo wanapoondoka. Mpangilio wake unavutia wanunuzi wengi.

Ni duka kubwa linalouza aina mbalimbali za bidhaa chini ya paa moja. Mahali ambapo wateja wanajinulia wanachokitaka kwa kuchukuwa kutoka kwenye rafu kisha kulipia kwenye sehemu ya malipio wanapoondoka.

Ni duka kubwa linalouza aina nyingi za bidhaa chini ya paa moja mahali ambapo wateja wanajinunulia wanachotaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha wanalipia kwenye sehemu ya malipo wanapotoka. Mpangilio wake mzuri unavutia wanunuzi wengi na kwa kawaida bei yake nafuu.

Ni duka kuu lililoandaliwa kwa mpangilio na linalo uza aina nyingi za bidhaa kwenye chini ya pamoja mahali ambapo wateja wananinunulia wanachokitaka kwa kuchukua kutoka kwenye rafu kisha kulipia katika sehemu ya malipo.

Ni mojawapo ya maduka ya rejareja linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku kwa wateja wake. Inaongoja nchini kwa ukubwa na wingi wa huduma. Linapanuka hadi kuwa na matawi mengi kote nchini, hutoa ajira, kuboresha uchumi, kusaidia wakulima na ni rahisi kupata bidhaa nyingi sehemu moja.